Hapa ni uwanjani , ambapo unapata kuna watu ambao wanatazama michezo hiyo ambayo inaendelea katika uwanja hii ,hawa ni mashabiki ambao wanashabikia mchezo wakuburudika.

Katika uwanja, kuna michezo ambayo inaendelea. Na michezo hii, ni michezo ya kandanda. Kuna wachezaji ambao wanacheza, na pia kuna wanaotazama michezo hii wakiburudika humu uwanjani.

Mwanamke huyu anashangaza watazamaji ambao wanatazama na mpira unaendelea uwanjani amenena.

Kuna mchezo ambayo inaendelea katika uwanja hii na michezo huu ni mchezo wa kandanda. Kuna timu mbili ambazo zinaendelea na zinaweza kushindania kikombe.

Mama huyu anaonekana akiwa na furaha kwa kuwa yeye ni mwananchi wa Kenya na kuna sherehe ambayo yeye ameweza kusherehekea kwa kuwa michezo hiyo inaendelea katika uwanja huu.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanja huu michezo hii NI mchezo wa (valeboli)na watu Wanaweza kutazama hii ikiendelea na wanafuraha kwa kua mchezo hii inaburudisha.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto anaweza kuwa kwa baraza hii na kuweza kusalimia wananchi hawa ambao wako na furaha wanaweza kufurahia kumuona Raid William Ruto.

Mchezo hii inaendelea katika uwanja huu na kuna kazi ambazo zinaonekana zikifanyika uwanjani huu, mchezo hii ni mchezo wa kandanda na watu pia wanasherehekea michezo hii ambao inaendelea.

Mtu huyu ni wa chama ya KANU ,na chama hii ya KANU ni chama ambayo ilikuwa ya Moi na kuna siasa ambayo inaendelea na kura hiyo inafaa kupigwa kwa kura kwa Moi.

Wachezaji hawa wako katika uwanja hii na kuna michezo ambayo inaendelea Kati ya KPA na wachezaji hao wengine. Kuna wanaoona mchezo huu akiendelea uwanjani.

Katika uwanja hii, kuna michezo ya kandanda ambayo inaendelea. Na michezo hii inaweza kuleta burudisho, na watu wanaweza kuburudika kwenye michezo hii.

Kuna haraka ambayo inaendelea kati ya wananchina Kalonzo Musyoka. Chama hii ya Wiper ambayo inasimamiwa na Kalonzo Musyoka na baraza ambayo inaweza ukiendelea.

Katika eneo hili kuna usaidizi ambao unafanyika na usaidizi hii ni usaidizi kutoka kwenye huduma, na huduma unaeza kupata kwa msaidizi ambaye anaweza kukuhudumia kwa jambo lolote ulikuwa unataka.

Kuna baraza ambayo inaendelea na mbunge huyu Martha Koome ana, kuna mambo ambazo anaweza kutangaza katika upande huu.

Mama huyu ni rachel shebesh anaweza kusimamia amani kwa wamama wote, na mama huyu ni mama nai anapenda kujenga nai na kulinda wamama wote.

Vitabu hivi ziko katika meza na zinatumiwa kama pasipoti na vitabu hivi vimefungwa kwenye karatasi na karatasi hizi zimeweza kuandikwa.

Watu wameweza kukuja kwa wingi hili waweze kuwasaidia katika huduma hii. Huduma imeweza kusaidia watu wengi hili kuwaambia kuna kinga katika virusi vya korona. Korona ni ugonjwa ambayo uliweza kusababisha maafa kwa watu wengi.

Naibu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ni rais wa nchi ya kenya anaonyeshwa kuwa ana furaha na huku chama yake ya jubilee.

Watu hawa wameweza kuketi kwenye viti vyao. Na kuna fomu ambazo wanajaza kwa karatasi hizi ambazo wanaweza kupata huduma katika eneo hii.

Wachezaji hawa wamepanga laini wakingoja kuimbiwa wimbo wa taifa na baada ya wimbo kuisha wachezaji hawa wanaeza kuingia uwanjani ili waweze kuanza michezo yao.

Michezo hii inachezwa katika nyumba ndani na nyumba ni jumba ambayo ni kubwa mno. Wachezaji hawa wanacheza mpira huu na kuna mashabiki ambao wanashambikia michezo ikiendelea.

Chama hii ya Jubilee inamaanisha kuwa ni chama ambao watu wanaweza kuangamana na kuwa kwa pamoja. Jubilee hii ina maanisha kuwa mbele pamoja, kuwa mbele kazi ina weza kuwa mzuri.

Kuna huduma ambayo inaweza kupatikana pahali hapa. Pahali hapa kuna huduma ya huduma Kenya ambapo unaweza kupata usaidizi wowote kwa kituo hiyo.

Wachezaji hao kushuhudia au kushinda mechi ambayo waliweza kucheza na wachezaji hao wameshangilia kwa kuwa walifanya kazi za dhamana kwa kushinda katika mechi hizi.

Naibu raisi William Samoei Ruto wakiwa na mke wake na mbunge mmoja ambaye anamuapisha kuwa kirasimi, kuwa raisi, wa nchi hiyo ya Kenya.

Huduma hili ni mahali ambapo unaweza kupata huduma yeyote na kuweza kusaidiwa kutengeneza vitu ambavyo mtu angetaka kupata. Katika huduma Kenya kuna huduma yote.

Umati wa watu wameweza kukuja hapa kuhudhulia huduma ili kupata usaidizi, zaidizi wa huduma centre umeweza kutumia kwa umati wa watu kisha kupata maelezo katikati ya watu hawa.

Wachezaji hawa, wa timu hii ya bandari fc,wanafurahi kwa kuwa wanamichezo ambao wanacheza katika uwanja. Na wanatumai kuwa watakuwa washindi.

Katika Huduma Kenya ni sehemu ambalo limetengenezwa na limetengwa kuwa mtu anaweza kuenda kusaidiwa kupata huduma yeyote kama anataka kusaidiwa.

Waziri hawa wameweza kusimama wakishika cheti kwenye mikono zao na wakionyesha, picha ina weza kuchukuliwa kwa waziri hawa na naibu rais na bunge kuume.

Kebe hili ambalo linatumiwa na watu kuweka takataka ili takataka hizo zisiweze kuchafua compound ya watu wanaokusanya matakataka hizo.

Katika huduma Kenya, kuna kazi ambazo zinaedelea, na kazi hizi, zinaweza kutengenezwa na kusaidiwa, kua sherehe ambayo inafanyika kwa wafanyikazi hawa wa huduma Kenya.

Katika Huduma Kenya unaweza kupata huduma yeyote ambazo watu wote wa nchi ya Kenya wanapata huduma. Huduma hii unaweza kusaidiwa na kutolipa shillingi lolote.

Katika huduma Kenya, unaweza kupata huduma yoyote ambayo unaweza kusaidiwa. Mahali hapa ni mahali ambapo serikali inaweza kujenga na kuandika wafanyikazi ambao wanaweza kusaidia watu kwenye huduma hizi.

Katika uwanja kuna michezo ambayo inaendelea. Michezo hii ni michezo ya kandanda. Wachezaji hawa wanafanya zoezi kabla ya timu hii kuingia uwanjani kuanza kucheza.

Wanariadha hawa wanaweza kukimbia kwa ajili ya eneo hili. Wachezaji hao wako katika umati mmoja ambao unashuhudia mchezo ambao unataka uanze hapa.

Kitambulisho cha huyu mzee aliweza kupewa na pia hajaridhika kwa kuwa aliweza kuipiga picha na kauli nyingi mezani.

Katika eneo hii kuna biashara na bodaboda ambazo inaendelea na hapa ni mahali magari yanabeba watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Kuna michezo ambayo ina endelea katika uwanja huu, mchezo hii ni mchezo ambayo mpira una rushwa na mchezaji anaweza kuchukua mpira huu na kupeleka kwa goli ili aweze kufunga bao.